Mashine ya kusambazia umeme ikiwa imefungwa vizuri juu ya nguzo za umeme zilizosimama imara zikiwa zimebeba waya wa umeme, mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili.

Nguzo za umeme zimesimama imara pembeni ya mtaa, zikiwa zimebeba waya wa umeme uliounganishwa kwa ustadi mkubwa hadi kwenye vifaa vya kusambazia umeme huu, mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu, ukihakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili.

Nguzo za umeme zimesimama imara. Zikiwa zimebeba waya wa umeme uliounganishwa kwa ustadi mkubwa hadi kweye chombo kikubwa cha kusambaza, ambacho kimesimikwa kwa uangalifu na usalama. Mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu, kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili.

Nguzo za umeme zimesimama imara, zikiwa zimebeba waya wa umeme uliounganishwa kwa ustadi mkubwa, hadi kwenye kifaa kikubwa cha kusambaza, ambacho kimesimikwa kwa uangalifu na usalama. Mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu, kuhakikisha upatikanaji wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili.

Nguzo za umeme zimesimama imara pembeni ya mtaa, zikiwa zimebeba waya wa umeme ulioungaishwa kwa ustadi mkubwa hadi kwenye kifaa cha kupozea na kusambaza umeme huo. Mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu na kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili.

Kiwanda kikubwa cha usambazaji wa umeme, kikiwa na mashine za kisasa zinzoratibu mgao wa umeme, kwa maeneo mbalimbali. Miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu, ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uwakika na salama, kwa matumizi ya jamii na viwandani.

Nguzo ya umeme imesimama imara ikiwa imebeba waya wa umeme uliounganishwa kwa ustadi mkubwa hadi kwenye vifaa tofauti vya kusambaza, ambavyo vimesimikwa kwa uangalifu na usalama, mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu, na unahakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili.

Kiwanda kidogo cha usambazaji wa umeme Kikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali. Miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika na salama kwa matumizi ya jamii na viwandani.

Kiwanda kidogo cha usambazaji wa umeme kikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali, miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika na salama kwa matumizi ya jamii na viwanda vidogo vidogo.

Nguzo ya umeme imesimama imara pembeni ya mtaa ikiwa imebeba waya mnene wa umeme uliounganishwa kwa ustadi mkubwa, mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu, ukihakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili.

Taa ya barabarani iliyofungwa juu ya nguzo za umeme iliyosimama imara, ikiwa imebeba nyaya za umeme nene zilizo unganishwa kwa ustadi mkubwa; mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili.

Nguzo za umeme zimesimama imara zikiwa zimebeba waya wa umeme uliyounganishwa kwa ustadi mkubwa hadi kwenye kifaa kikubwa cha kusambaza ambacho kimesimikwa kwa uangalifu na usalama. Mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili.

Watu wa rika mbalimbali, wakiwemo wakubwa kwa watoto, wanavuka kwenye alama ya pundamilia barabarani kwa mpangilio mzuri, huku gari limesimama, wengine wameshikwa mkono wakisaidiana kuvuka salama, jambo linaloonesha umuhimu wa heshima kwa alama za usalama barabarani.

Alama ya barabarani ya kivuko cha waenda kwa miguu, imechorwa kwa rangi nyeupe pembeni ya barabara, ili kuwaonya madereva, pembeni yake taa barabarani imewaka rangi nyekundu ikizuia magari kupita ili kuruhusu wateja kwa miguu kuvuka kwa usalama.

Wanaume wawili wanatembea kandokando ya barabara inayopita chini daraja kubwa la zege, huku magari yakiwa yanapita kushoto wa ukuta wa daraja uliochakaa na kupakwa rangi ya njano juu. Eneo hili lina dhihirisha sehemu ya miundombinu ya jiji inayoruhusu magari na watu kupita salama upande wa chini mwa daraja.

Treni ya rangi nyekundu na njano ikipita juu ya reli ya chuma katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi. Treni hii hutumika kusafisha mizigo na abiria kutoka eneo moja kwenda jingine ikiwa ni njia muhimu ya usafiri wa uhakika na wa gharama nafuu.

Watu wengi wa rika tofauti wakike na wakiume wamesimama pembeni ya barabara wakisubiri daladala huku wengine wakitembea kwenye sehemu maalum za waenda kwa miguu. Hali hii inaonyesha changamoto za usafiri mijini kama vile msongamano ucheleweshaji wa magari ya abiria na ukosefu wa vituo vya kiaasa rasmi vya kusubiria.

Rundo la uchafu likiwa limetupwa hovyo pembeni ya ukuta katika sehemu isiyo ruhusiwa, hali inayoashiria uzembe wa usimamizi wa taka na hatari kwa afya na mazingira ya watu wanaoishi karibu na eneo hilo, ikihitaji hatua za haraka kurekebisha hali hii.

Mfuko wa kutupia taka wa rangi nyeusi ukiwa pembeni ya chombo kikubwa cha kutupia uchafu, kilichotengeneza kwa plastiki ngumu ya rangi ya kijani ikiwa na mfuniko mgumu, chombo hiki hutumika nje ya nyumba au ofisini kuweka taka kubwa kabla ya kuvitupa kwenye maeneo makubwa ya kuhifadhia taka.

Takataka zilizowekwa kwenye mifuko mbalimbali, zimepangwa tayari kusubiri kubebwa na kupelekwa kutupwa katika maeneo rasmi ya kutupia taka hizi kwa usalama wa mazingira, afya ya jamii na kuepusha uchafuzi wa hali ya hewa.

Taka zilizowekwa kwenye mifuko mbalimbali zenye rangi nyeusi, zimepangwa tayari kusubiri kubebwa na kupelekwa kutupwa katika maeneo rasmi ya kutupia taka kwa usalama wa mazingira, afya ya jamii na kuepusha uchafuzi wa hali ya hewa.

Uchafu umetupwa hovyo pembeni ya ukuta katika sehemu isiyoruhusiwa, hali inayoashiria uzembe wa usimamizi wa taka na hatari kwa afya ya mazingira ya watu wanaoishi karibu, ikihitaji hatua za haraka kurekebisha hali hiyo.

Pipa kubwa la kutupia uchafu, lililotengenezwa kwa plastiki ngumu nyeusi, kikiwa na mfuniko mweupe. Hutumika nje ya nyumba au ofisini, kuweka taka kubwa kabla ya kuzitupa kwenye maeneo makubwa ya kuifadhia takataka. Hii ni sehemu muhimu ya kuifadhia takataka, itakayolinda mazingira ya afya.

Choo cha kusimama cha jinsia ya kiume kiwekwa katika mazingira safi yanayopendeza kikiwa na rangi nyeupe inayoakisi usafi na utunzaji mzuri, mpangilio huu ni sehemu ya jitihada za usimamizi wa taka na mazingira bora kwa afya katika maeneo ya umma.

Chombo kidogo cha kutupia uchafu, kilichotengenezwa kwa plastiki laini ya vioo, kikiwa na matundu madogo ya kuingizia hewa. Chombo hiki hutumika ndani ya nyumba au ofisini kuweka taka ndogo kabla ya kutupa kwenye maeneo makubwa ya kuhifadhia taka.

Katika eneo kubwa la kutupa taka lijulikanalo kama dampo, gari maalumu linaendelea kuzichambua taka hizi na kuzipanga kwa mafungu, huku watu wachache wakitafuta taka zenye thamani. Taswira hii inaakisi changamoto na juhudi katika usimamizi wa taka katika maeneo mbalimbali, hasa yale maeneo ya mjini.

Vyoo vya kisasa vya kubebeka vikiwa vimewekwa nje katika sehemu ya wazi yenye shughuli nyingi, vyoo hivi hutoa huduma muhimu kwa watu kwenye maeneo yasiyo na miundombinu ya kudumu yamejitahidi kama vile viwanja vya shughuli za kijamii masoko hata maeneo ya ujenzi, ni muhimu kwa kuhakikisha usafi wa mazingira kuzuia uchafu wa maji na kuimarisha afya ya umma.

Mtaro ukiendelea kuchimbwa kwa ajili ya kupitisha maji taka au mvua, ukiwa ni sehemu ya miundombinu ya kudhibiti taka za kimazingira na kuzuia mafuriko. Umezungukwa na udongo wenye unyevu mwingi. Hii sehemu muhimu ya usimamizi wa taka, kwa afya ya jamii.

Wafanyakazi watatu waliovalia mavazi ya kujikinga wanapokezana taka kutoka chini na kuzipakia kwenye gari kubwa, tayari kwa kuzipeleka sehemu za kutupa taka hizi. Zoezi hili linaakisi juhudi za usimamizi wa taka kwa kuhakikisha mazingira ya mitaa yanabaki safi na salama kwa afya nzima ya jamii.

Takataka zilizowekwa kwenye mifuko mbalimbali na mapipa ya plastiki yaliyopangwa pembeni ya barabara, yakisubiri kubebwa na kupelekwa kutupwa katika maeneo rasmi ya kutupia taka kwa usalama wa mazingira, afya ya jamii na kuepusha uchafuzi wa hali ya hewa.

Gari kubwa la kisasa la kijani linapita mtaani likikusanya taka kwa kutumia mfumo wa kuinua mapipa ya uchafu yenyewe bila msaada wa binadamu. Hii inaakisi uboreshaji katika usimamizi wa taka maeneo ya mjini ili kulinda afya ya jamii.

Matanki mengi ya kuhifadhia maji yamewekwa juu ya majengo tofauti, yakiwa meusi na katika mpangilio unaowezesha upatikanaji wa maji kwa urahisi katika huduma za kila siku, kuhakikisha uhifadhi mzuri na usambazaji endelevu wa maji.

Gari ya kusambaza maji safi yenye rangi ya bluu limeengeshwa likiwa tayari kuhudumia wakazi wa eneo hili. Gari hii ni sehemu ya huduma muhimu ya kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na salama kwa jamii hasa kwenye maeneo yenye changamoto ya miundo mbinu ya maji ya bomba, huduma hii husaidia kuboresha afya na ustawi wa wananchi.